Substation ya umeme, ni kituo kinachopokea na kusambaza umeme kutoka vianzo kama vile vituo vya nguvu za joto ardhi. Vituo hivi vina vifaa kama transfoma, switch ya nyaya kubwa na ni muhimu kwa kuhakikisha umeme unafika salama kwa kiwango kinachofaa.

Kituo cha umeme. Tunaweza sema kuna taa za barabarani na humo juu wa hili taa kuna nyaya za stima ambazo zimeweza kuenda njia tofauti tofauti.

Tuko kwenye kituo kidogo cha umeme, humu kwenye hiki kituo kuna aina tofautitofauti za jenereta na kuna pia mafundi tofautitofauti. humu ndani pia unaweza kuona kuna magari na kuna aina tofautitofauti na vyombo tofauti za umeme.

Hapa kuna aina ya post . Post hili, ukitabasamu si la kawaida kwa kuwa hili post ni post la mawe. Kwa kuwa hili post pia limeweza kusimama tisti, ili kupitisha nyaya za stima.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni juhudi za kulinda na kutumia mali ya asili kama misitu, maji majanga na wanyama kwa njia endelevu.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Asili ni juhudi za kulinda na kutumia kwa busara vitu kama ardhi, maji, miti wanyama na hewa ili vizidi kuwepo na kutufainisha vizazi vya sasa na vijavyo.

uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni juhudi za kulinda, kutumia na kurejesha mali ya asili kama misitu, maji, ardhi na viumbe hai ili vizazi vya sasa na vijavyo vifaidike.

Wahifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni juhudi za kulinda na kutunza na kutumia mali asili kama miti, maji , arthi na wanyama kwa njia endelevu hii inahusisha kupanda miti ,kutunza vyanzo vya maji ,kupunguza uchafu na kutumia rasilimali bila kuziharibu.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili na mchakato wa kulinda, kutumia na kutunza mazingira pamoja na rasilimali kama wanyama, mimea , maji, ardhi ili vizazi viweze kufaidika . Kama vile twaweza kuwa na mnyama huyu ni ngiri.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili ni juhudi za kulinda na kutumia na kurejesha mali asili kama misitu, maji, ardhi na wanyamapori kwa njia endelevu. Kama vile inavyoonekana kupanda na kutunza miti, kulinda vyanzo vya maji na kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamamizi wa rasilimalia asili asili ni juhudi za kulinda na kutumia mali asili kama misitu, maji kwa njia endelevu ili vizazi vya sasa na vijavyo viweze kufaidika, kama vile twaweza kuona huyu mnyama ni pundamlia.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni kulinda, kutumia na kurejesha mali asili kama misitu, maji, ardhi na wanyama kwa njia endelevu ili vizazi vya sasa na vijavyo vinufaike.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili ni juhudi za kulinda na kutumia mali asili kama miti, maji, ardhi na wanyamapori kwa njia endelevu. Kama inavyoonekana, hii inahusisha kupanda miti, kulinda vyanzo vya maji na kupunguza uchafuzi wa mazingira ili mazingira yabaki kuwa safi na salama kwa watu wote.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi warisilimali asili, ni juhudi za kulinda na kutumia mali kama misitu, maji, ardhi na wanyama kwa njia endelevu kama vile inaonyesha treni inayopita juu daraja, mfano wa miundombinu inayoweza kujengwa bila kuharibu mazingira ikiwa rasilimali zinasimamiwa vizuri.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali. Juhudi za kulinda na kutumia mali asili kama misitu, maji, ardhi na wanyamapori kwa njia edelevu. Hii inahusisha kupanda miti, kutunza vianzo vya maji, kupunguza uchafu, na kuhakikisha rasilimali zinatumika bila kuisha. Lengo ni kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi cha sasa na vijavyo.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Ni juhudi za kulinda na kurejesha na kutumia mali kama ardhi, mito, misiti na wanyama kwa njia endelevu ili vizazi vijavyo viweze kufaidika, kama vile tunaona watu wakifanya kazi kando ya mto, mfano wa juhudi za kurejesha mazingira na kulinda vianzo vya maji.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili ni juhudi za kulinda, kutunza na kutumia kwa busara mazingira na mali asili kama maji, misitu, ardhi na wanyama kama vile tunaonyeshwa bomba la maji ardhini mfano wa miundo mbinu ya kusimamia rasilimali maji.

Wahifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Juhudu za kulinda na kurembesha na kutumia mali kama ardhi, maji, misitu na wanyama kwa njia endelevu ili vizazi vijavyo viweze kusaidika. Kuna vile tunaweza kuona mfanyakazi akifanya ukarabati wa bomba la maji ishara ya usamimizi na ulinzi wa vyanzo vya maji ambavyo ni ya rasilimali muhimu kwa jamii.

Kuna aina ya ujenzi ambayo ukiangalia ndani wa humu ujenzi ni mtaro, mtaro ambao ndani yao kuna wanaume watatu ambao wamevalia mavazi nyekundu na kofia ambazo ni za manjano. Humu kando pia kuna gari limeegeshwa kando na wanafanya utafiti wao.

Hapa kuna aina ya wanaume tofauti tofauti. Kwa kweli kuna askari ambaye ameweza kushika maua na wa kando yake pia ameweza kusaidiwa na wanaume wenzake. Wanataka kupanda ili maua kuweza kuzingatia maingira ama kuboresha mazingira

Uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa raslimali kwa kuwa hapa mbele yao kwawezakuona kuna aina ya mwanaume ameweza kujikinga na mavazi rasmi ya kufanya usafi wa mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali sala. Chui huyu anaonekana anakunywa maji kwenye kidimbwi na ako kwenye hifadhi la wanyama pori.

Usafiri wa umma. Ni mfumo wa magari kama matatu, mabasi na treni, unaotumiwa na watu wengi kusafiri mjini na vijijini. Kama vile tunaweza kuona kuna aina ya basi limeegezwa kamdo ili abiria waweze kupanda.

Usafiri wa umma ni mfumo wa magari kama matatu, mabasi na treni unaotumiwa na watu wengi kusafiri mjini na kijijini Kenya. Kama inavyoonekana kuna abiria wanaopanda matatu wengine wakishuka.

Usafiri wa umma ni mfumo wa kusafirisha watu wengi kuwa pamoja kwa kutumia magari kama mabasi, matatu au treni kama vile tuweza kuonyeshwa matatu ambayo ni gari ndogo la abiria linalotumika sana kwenye kusafirisha watu mjini au vijijini.

Usafiri wa umma ni njia ya kusafirisha watu wengi kwa pamoja kwa kutumia magari kama matatu, mabasi na treni kama vile matatu mjini Nairobi, mojawapo ya magari maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Usafiri wa umma ni njia ya kisafirisha watu wengi kwa pamoja kwa kutumia magari kama mabasi, treni, matatu, feri au magari ya reli. Usafiri huu unapatikana kwa umma na hulipwa nauli ndogo kulinganishwa na kitumio gari binafsi.

Usafiri wa umma. Ni njia ya kusafirisha watu wengi kwa pamoja kwa kutumia magari, mabasi na matatu. Kama vile twaweza kuonyeshwa mabasi na matatu mjini Nairobi ambayo hutumiwa na wananchi kusafiri maeneo mbalimbali kwa gharama nafuu.

Usafiri wa umma ni mfumo wa magari kama mabasi, matatu na bodaboda yanayobeba abiria wengi kwa pamoja. Badala ya usafiri binafsi nchi kenya NTSA inasimamia usalama na ubora wa huduma hizi, kuhakikisha magari na madereva wanazingatia sheria.

Usafiri wa umma. Ni huduma inayotolewa kwa watu wengi kutumia magari kama matatu, mabasi kusafiri mjini na vijijini. Kama vile tunaweza kuonyeshwa matatu iliyopakiwa kando ya barabara mjini Nairobi, abiria wakipanda na kushuka.

Usafiri wa umma. Ni aina ya magari kama mabasi, matatu, teksi, pikipiki na treni. Haya magari yanayobeba abiria wengi kwa pamoja kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa nauli nafuu. Kituo cha basi au matatu ni mahali pa kusubiri magari haya na usafiri huu ni muhimu kwa watu wengi kufika kazini, shuleni au sokoni.

Kama unavyoona usafiri wa umma jijini Nairobi, ambapo matatu, mabasi hutumika kubebea abiria maeneo mbalimbali ya jiji. Matatu hizi zina rangi na michoro ya kuvutia, hupatikana kwa urahisi na huchukua abiria kutoka vituo kama Kenkom hadi vitongoji tofauti.

Usafiri wa umma ni njia ya kusafirisha watu wengi kwa pamoja kwa kutumia magari ama mabasi, matatu, treni au pikipiki, kama vile tunaweza kuonyeshwa kibango cha kituo cha usafiri jijini Nairobi, mfano wa eneo ambako magari ya umma hupakia na kushusha abiria.

Usafiri wa umma ni mfumo wa magri kama matau na mabasi unaotumiwa na watu wengi kwa usafiri wa mijini na vijijini, kama inavyoonekana magari zikiwa zimeegezwa kwenye kituo, abiria na makanga wakiwa tayari kwa usafiri.

Usafiri wa umma ni mfumo wa kusafirisha abiria wengi kwa pamoja kwa kutumia magari kama basi, matatu, pikipiki au teksi. Kama vile unavyoona usafiri huu hupatikana kwa urahisi mjini au vijijini. Ni nafuu na husaidia watu kufika kazini, shuleni au sokoni bila kutumia magari ya binafsi.

Usafiri wa umma ni huduma ya kusafirisha watu wengi kwa pamoja kwa kutumia magari kama mabasi, matatu na treni, kama vile twaweza kuonyeshwa abiria akisubiri kupanda basi la umma, Metro, jijini Nairobi. Mfano wa usafiri wa umma unaotumiwa na watu wengi mjini.

Usafiri wa umma. Mfumo wa magari kama mabasi , matatu, treni, teksi bodaboda na tuktuk unaotumika kusafirisha watu wengi kwa pamoja kama inavyoonekana humu jijini Nairobi.

Usafiri wa umma ni mfumo wa magari yanayobeba watu wengikwa pamoja kwa gharama nafuu kama basi, matatu, pikipiki na treni. Kama inavyoonekana, hupatikana mjini na vijijini huisaidia watu kufika kazini, shuleni au sokoni bila kutumiamagari yao binafsi.

Usafiri wa uma. Ni mfumo wa magari kama matatu, basi, treni unaotumiwa na watu wengi kusafiri mijini na vijijini. Matatu ni magari madogo binafsi yaliyo na rangi ya michoro ya kuvutia yanayopatikana kwa urahisi na kusimamiwa na makanga. Zaidi ya watu sabini wa usafiri Nairobi hutumia matatu kila siku.

Usafiri wa umma ni mfumo wa magari kama mabasi, matatu, bodaboda na treni unaotumiwa na watu wengi kusafiri mjini na vijijini kama vile tunaona magari, bodaboda barabarani, mfano usafiri wa umma unao rahisisha watu kufika kazini, shuleni au sehemu nyingine.

Usafiri wa umma. Mfumo wa magari kama mabasi, matatu, treni na teksi unaotumika kusafirisha watu wengi kwa pamoja kama inavyoonekana. Kena ni matatu na mabasi ya kampuni kama Kena bus services na guardian bus ambayo husafirisha abiria mijini na kati ya miji mikuu.

Usafiri wa umma jijini Nairobi ambapo matatu na mabasi hutumika kusafirisha abiria maeneo mbali mbali ya jiji. Matatu hizi hupatikana kwa urahisi. Zina rangi na michoro ya kuvutia na huchukua abiria kutoka vituo kama Kencom au railways hadi vitongoji tofauti.

Usafiri wa umma, ni mfumo wa magari kama vile mabasi, matatu, treni, teksi, pikipiki, na bajaji, yanayobeba abiria kwa wingi. Kama vile twaweza kuona taniboi, akiweza kuwaita abiria wapande basi.

Usafiri wa umma ni mfumo wa magari kama mabasi, matatu, treni na teksi unaotumika kusafirisha watu wengi kwa pamoja kama inavyoonekana, mfano mabasi na matatu jijini Nairobi ambao huchukua abiria kutoka vituo mbalimbali kama Kencom, na railways hadi maeneo tofauti ya jiji na vitongoji.

Kituo cha basi, kwenye kituo hili kuna basi ambalo limeweza kuegezwa kando. Humu kando pia kuna makanga ameshika ubao, na kwa kuwa pia kuna makanga anaweza kuita abiria. Na humu pia kuna aina tofauti tofauti ya watu ambao wanapita hili basi.

Usafiri wa umma, ukieza kuona tuko kwenye kituo cha gari ya moshi ambapo kuna pia seng'eng'e ambao imeweza kuteganisha barabara na kituo hicho.

Mbele yako kuna aina ya matatu ambazo zinaweza kubeba watu ama abiria. Humo kando pia kunaweza kuonekana kuna dereva makanga na abiria ambao wanapanda hizi matatu ama basi.

Usafiri wa umma. Tuko kwenye kituo cha usafiri wa umma na humu pia ndani yuweza tunaweza kuona kuna aina tofauti tofauti za magari ambazo zi hutumika kubeba abiria. Humu pia kuna polisi wa trafiki ambao wanashika doria na kufanya magari yale kuzingatia doria.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Ni huduma muhimu za kuhakikisha jamii inapata maji safi na mazingira yanabaki kuwa safi kama inavyoonekana. Usambazaji wa maji safi kupitia mabomba ya angani hadi kwenye vituo vya maji ambapo wakazi hutumia tokeni kupata maji kwa bei nafuu.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka, ni huduma muhimu kwa jamii, kama vile twaweza kuona bomba likitoa maji chafu, mfano jinsi taka za majumbani na viwandani hutolewa na huhitaji kusafishwa kabla ya kurudi kwenye mazingira.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Ni huduma muhimu kwa afya na ustawi wa jamii nchini Kenya kama unavyoona. Hii ni suluhisho za upatikaji wa maji safi na usimamizi wa taka katika jamii na wa nchini Kenya.

Kama vile tunaweza kuonyeshwa mabomba makubwa ya plastiki ambao hutumika kusambaza maji safi au kuondoa maji taka kwenye taasisi kama shule au vyuo hii ni moja wapo ya miundo mbinu.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka. Ni huduma muhimu zinazolenga kuhakikisha jamii inapata maji safi na mazingira yanabaki safi na salama. Kama vile tunaweza kuona wahudumu wa jamii wakifunga bomba la maji mfano wa mradi wa usambazaji maji na uhamasishaji wa usafi.

Ugavi wa maji na usimamizi wa taka humu ndani twaeza sema tuko kwenye kituo cha kutengeneza maji ama twaweza sema tuko kwenye kituo cha ku refill maji ya kunywa.